Kusukuma madawa kwa madaktari huwa inafanya ama chanjo inavyojulikana na wanajamii wetu, ni kitu nzuri sana ambaye inafanya mtu akuwe afya yake iwe bora kabisa na huwa akuwe mwenye nguvu zaidi.

Kuwa daktari si kazi rahisi kabisaa, wakiwa wamevumilia katika maisha yote, wakiwa wamefanya kazi mingi huku wanatibu watu wenzako, si kazi rahisi kabisaa, na huwa ina faida nyingi katika jamii na huwa inafanya vitu mingi sana.

Kuna mvua inaharibu vitu mingi katika maisha ya wanadamu. Ikiwa watu hawazingatii kutengeneza barabara nzuri na watengeneze vifaa vinavyotumika kujikinga na hizo mvua kama vile magari yetu yakiwa yakitengenezewa barabara mzuri.

Utamaduni ya wa Afrika. Hii ilikuwa utamaduni, vitu ambavyo vilikuwa vinatumika huko wakati wa jadi, zikiwa hizi mimea, hizi vitu zimetengenezwa na mti inaoitwa bamboo, ilikuwa na faida nyingi kwa wanajamii, ya wana Afrika.

Afya ni kitu muhimu katika maisha ya mwanadamu. Akiwa mwadamu ako na afya nzuri katika maisha yake hatakuwa anahaingaika kutafuta dawa na madaktari. Akikosekana daktari wagonjwa watakuwa wengi na kusababisha maaafa mengi katika maisha ya binadamu.

Madawa huwa tofauti tofauti katika magonjwa tofauti. Huwa yanatibu vitu tofauti katika maisha ya mwanadamu ama wanyama. Ilivyoonekana katika katika taswira hii, madawa ni mengi sana.